Hili ni machine la kuuza maziwa. Machine hili limeandikwa milk ATM . Mbele yake kuna msichana ambaye amevalia nguo ya kazi na kufunika nywele, anayeguza machine hili.

Hapa ni kwenye soko la mboga. Soko hili lina vitu tofauti tofauti, kama nyanya zilizoiva vizuri, kuna dania, kuna hoho ya rangi tofauti tofauti, machungwa, maembe, kuna kitunguu na pia kuna karoti.

Magari mengi sana yamepangwa kwenye line . Magari haya yanaonekana kuwa wa muundo mmoja, kulinga na jinsi yalivyopangwa. Yana rangi tofauti tofauti.

Soko la matunda na mboga, kuna nyanya mingi yamewekwa, pia kuna ndizi zilizoiva ambazo zimeekwa kando na zile ambazo hazijaiva, pia kuna dania, kuna hoho, kuna tangawizi.

Hapa ni kwenye duka la kuuza vitu tofautitofauti. Kuna mashine inayouza mafuya ya kupika, pia kuna ingine ya kuuza maziwa. Kando yake kuna vitu vingine vimepangwa tena ni vya kuuzwa na pia kuna muuzaji aliyesimama kando ya mashine ya kuuza mafuta ya kupikia.

Duka limefunguliwa kando ya barabara. Na mbele ya duka, kuna chupa ya maji pia kuna mipira yanayouzwa. Kando ya duka kuna watu ambao wameketi chini.

Maziwa ni moja ya mazao yanayopatwa kutokana na kufuga ng'ombe. Watu wengi hutumia maziwa kwa njia tofauti. Waliofuga ng'ombe wengi hupata mahali pa kupeleka maziwa na kupata pesa, kwa hivyo ufugaji wa ng'ombe na wanyama wengine wa nyumbani ni wa muhimu sana.

Duka limefunguliwa. Na mbele ya duka, kuna mchoro ambao umeandikwa kwa kutumia kalamu la rangi nyekundu. Mbele ya duka kuna mfanyikazi, amabye amevalia overall na anatembea ni kama anataka kuingia kwa duka. Pia amevalia kofia.

Hili ni duka la kuuza shanga. Kuna shanga, kuna mishipi pia kuna vitu mbalimbali. Vitu hivi vimetengenezwa kwa kutumia mkono na pia sanasana hutengenezwa na Maasai. Vitu hivi ni vya rangi tofauti tofauti na vimepangwa sawasawa kwenye laini.

Duka la viatu ambapo viatu vimepangwa vizuri, kuna viatu vya aina tofauti tofauti, rangi pia ni tofauti tofauti, zikiwa pia hazitoshani.

Hili ni soko ambapo bidhaa tofauti tofauti huuzwa. Ukiangalia, kuna nguo zimeekwa zikiuzwa na tena kuna vyakula pande ingine. Baadhi ya vyakula ambavyo ninaviona ni kama dania, kuna kitunguu, kuna mboga, kuna ndizi, mahindi na pia pilipili. Hili ni soko ndogo ambalo bidhaa ya aina yoyote inauzwa.

Magari mengi yenye aina ya Hyundai yamesimamishwa mbele ya duka lao. Magari haya ni ya rangi nyeusi na nyeupe. Pia, kuna mtu aliyesimama kando ya gari hayo.

Soko la magari hukuwa na magari mingi sana ya aina tofauti tofauti, iwapo unataka gari inafaa utembelee soko na utapata muuzaji ambaye atakuwa anakuelezea kuhusu magari hayo na aina yao tofauti tofauti na bei pia.

Magari mengi yameegeshwa kwenye uwanja. Magari haya ni yenye miundo tofauti tofauti na pia rangi tofauti. Kando yao, kuna miti nyingi ambazo zimepandwa na ni ndefu sana.

Saluni imefunguliwa na kwenye saluni hii kuna vitu vingi ambavyo vinauzwa, moja wao ikiwa ni sodo, zimepangwa vizuri, na pia mbele ya saluni hii pameandikwa Mpesa, pahali ambapo mtu anaweza toa ama kuweka pesa.

Hili ni soko la matunda. Kuna matunda ya aina mbalimbali ambayo yamepangwa. Kuna maembe, machungwa, mapera, kuna avocado na pia nanasi. Kuna watu ambao wamekalia wakiangalia matunda hayo.

Hapa ni kwenye soko la chakula. Soko hili lina chakula ya aina mbalimbali. Kuna mboga, pia kuna matunda. Kando na hawa watu, kuna matope na maji yaliyojaa kutokana na mvua. Watu wamevalia nguo za baridi, huku wauzaji wamejifunika na mwavuli.

Hapa kwenye duka la magari kuna magari ya aina tofauti, rangi tofauti na pia muundo tofauti. Kuna muhuduma ambaye anasaidia kwa kuelezea bei na kukusaidia pia kwa kile unachotaka.

Magari yenye muundo mmoja, na rangi tofauti tofauti, yamepangwa vizuri kwenye laini. Magari haya yanakaa mapya, na tena ni meusi na meupe pekee yake.

Duka la kuuza viatu. Kuna viatu vingi sana ambavyo vimepangwa moja juu ya nyingine. Zingine pia zimewekwa kwenye ukuta. Pia kuna begi. Kuna watu wanaotembea ndani ya duka hili.

Duka limefunguliwa kando ya barabara. Duka hili lina maandishi ya M-Pesa mbele yake. Pia ndani yake kuna vitu ambavyo vimepangwa vinavyouzwa.

Simu inaeza tumika kulipia bidhaa. Ukiwa na M-pesa kwa simu yako, na ikiwa uko na pesa kwa simu yako, unaeza tumia tu simu yako kwa kubonyeza na kulipia bidhaa hiyo. Si lazima ukatoa pesa ama ukawa na pesa mkononi.

Hili ni duka la maasai la kuuza haswa, viatu za wasichana. Pia, ni kama slippers , zinazovaliwa na wasichana. Zimetengenezwa kwa muundo tofauti tofauti. Kuna mtu anayechunguza na kuziangalia.

Shilingi elfu moja ya Kenya zimetapakazwa kwenye meza. Hii ni shilingi elfu moja iliyokuwa inafanya kazi kitambo na haiko siku hizi. Zimetapakazwa huku zikionyesha rais wa kwanza wa Kenya.

Viatu vinavyouzwa, vimepangwa vizuri kwa laini moja baada ya nyingine. Viatu hivi, ni vya aina tofauti tofauti na rangi tofauti. Mbele yake kuna mtu anayetembea na akiviangalia.

Hizi ni mtumba ambazo zimefungwa. Mtumba hizi zinauzwa kwa bei nafuu. Zimefungwa na kuwekwa moja juu ya nyingine. Kuna zingine ambazo zimefungwa zikiwa mingi, na zingine ni kidogo kidogo.

Duka la M-pesa limefunguliwa. Ndani ya duka hili kunaonekana kuwa na ndizi ambayo yamewekwa kana kwamba yanauzwa. Mbele ya duka kuna watu ambao wanapita.

Hili ni duka la nguo, na ni duka la nguo ya kitenge. Kitenge hizi zimepangwa kwenye kabati vizuri kwenye laini. Pia kuna kamera ambayo inashika watu.

Duka zilizo kando ya barabara zimefunguliwa, mbele ya duka hizo kuna matunda zinazouzwa kwa vibanda, kati ya matunda hizo ni tikiti maji, machungwa, ndizi na maembe. Kuna watu waliokaa mbele ya duka hizo wakiangalia matunda zilizo vibanda hivyo.

M-Pesa ni duka la kutoa pesa ama kutuma pesa. Ukitaka kuweka pesa kwa simu yako ndio utume mahali, ama unitumie kwa simu, unaweza enda kwa duka hili na kusaidiwa inavyofaa.

Duka ambalo limepakwa rangi ya kijani kibichi limefunguliwa. Duka hili mbele yake kuna besheni mbili. Pia kwenye duka kuna vitu ambavyo vimepangwa vinavyouzwa. Kwenye mlango wa duka kuna maandishi ya jina mpesa.

Duka la kuuza shanga na vikapu. Hizi shanga zimetengenezwa na mkono, na kuna mama ambaye ameketi mbele ya duka hilo akitengeneza shanga hizo, vimetengenezwa na kuwekwa na rangi tofauti tofauti.

Duka ndogo limefunguliwa. Mbele ya duka hili kuna maandishi, ambayo yanasema M-pesa. Pia ndani ya duka kuna vitu vinavyouzwa kama mkate na vitu vingine.

Duka limefunguliwa na mbele ya duka hili, kuna baisikeli na pikipiki kuna mtu aliyekalia kwenye pikipiki huku pia mbele ya duka kuna mwanamume ambaye anaonekana kuwa mnunuzi, amesimama.

Hapa ni kwenye supermarket , na huu ni pahali ambapo maziwa yamepangwa. Kuna maziwa ya aina mbali mbali na kuna mtu anayezipanga. Pia kando yake, kuna mnunuzi anayeziangalia na kuchagua.

Huu ni simu wa mkono. Simu huu wa mkono umefunguliwa na kunatumiwa kulipa pesa kutumia mpesa. Pia kuna mtu aliyebeba noti ya shilingi mia mbili ya Kenya ya kitambo.

Hili ni gari ya aina ya Hyundai, ni gari ya kisasa yenye rangi nyeupe. Gari hili linapendwa na watu wengi sana na tena ni ya bei ghali sana,

Haya ni pesa, na pesa haya ni noti ya Kenya. Pesa haya yana hesabiwa na yanaweza kuwa ni pesa ya biashara ama iliyopatwa kutokana na biashara nyingine.

Soko hili la mboga na matunda. Iko na vitu mingi sana. Kuna ndizi zilizoiva vizuri, kuna maembe, kuna machungwa, pia kuna nanasi. Kando ya vibanda hivi, kuna watu walioketi, ambao ni wauzaji.

Soko la kuuza nyanya. Kuna nyanya mingi sana ambazo zimepangwa kwa vikapu tofauti tofauti. Nyanya hizi zimepangwa na zimeiva sana. Kuna watu wengi ambao wanaviangalia, huku mmoja akishikashika.

Soko hili ni la kuuza vyakula vyenye aina tofauti tofauti kuna wanaouza matunda na kuna wanaouza mboga. Wanaouza mboga wameketi chini huku wamepanga mboga mbele yao. Pia kuna wanunuzi ambao wanaangalia huku wengine wakipita.

Hili ni soko la mboga tofauti tofauti. Kuna ndizi zilizoiva, kuna karoti, kuna viazi, mahindi mabichi, kuna nyanya pia kuna matunda kama maembe, machungwa na vinginevyo.

Hapa ni kwenya soko la kuuza nguo. Kuna nguo mingi za aina mbalimbali ambazo zimewekwa ili watu wanunue. Pia, kuna watu ambao wanatembea kati kati ya nguo hizo kanakwamba wanapita tu.

Mboga mingi sana zimewekwa pamoja. Kuna dania, kuna kabeji, kuna mboga ya aina mbalimbali pia zikiwa zimefunganishwa kwenye vikundi. Mboga hizi zinaonekana kuwa zinauzwa sokoni.

Hili ni soko, na kwenye soko hili kuna watu tofauti tofauti wanaouza bidhaa mbalimbali, kuna wanaume pia wanauza, kuna vitu kama viazi, machungwa, ndizi, maembe, mapera, na vinginevyo.

Hii ni simu ya mkono inayotumiwa kwa njia tofauti tofauti, unaweza ukaitumia ukinunua bidhaa na ukitaka kulipia kwa njia ya simu, muhimu ni ukuwe uko na Mpesa app .

Hapa ni kwenye duka ya kuuza maziwa. Nje kuna vitungi vingi sana ambavyo vimefunikwa. Pia, kuna watu wengi ambao wamesimama mbele ya duka hii, huku wakiongea na muhuduma aliye ndani.

Kuna gari lililoegeshwa kwenye uwanja ambao una nyasi nyingi sana. Nyuma ya gari kuna mtu anayeonekana akiwa amekaa, pia kando wa wao kuna miti ambayo yamekuwa mirefu.

Magari haya yamepangwa kwenye line . Magari haya ni yenye miundo tofauti tofauti. Pia, kando yao kuna watu ambao wanatembea. Kwa mandhari haya, kuna nyasi na miti mingi.

Ni kwenye soko la mboga, nyanya iko kwenye mifuko nyekundu. Kuna ndimu, viazi, machungwa, maparachichi, na matunda ya chungu, zimepangwa kwenye boksi na vikapu, zikiwa safi na tayari kuuzwa sokoni.

Duka la mazao ya ngombe . Ngombe inaweza pea watu nyama au maziwa. Duka hili ni la kuuza mazao haya . Unaweza peleka maziwa yako ukishakamua kutoka kwa ngombe na kuuza kisha upate pesa.

Hapa ni sokoni, na kuna vitu vingi sana ambavyo vinauzwa. Kuna matunda ambayo yameekwa kwenye vikapu, na matunda haya ni yenye rangi tofauti tofauti. Pia kuna watu wengi sana ambao wanatembea, huku pia kuna mwavuli mingi sana.

Magari yamesimamishwa kwenye nyasi. Magari haya kando yao kuna miti yaonekana kuwa ya misitu. Pia magari haya ni ya rangi tofauti tofauti na miundo tofauti pia.

Hii ni soko ndogo la matunda, baadhi ya matunda ambayo yanauzwa hapa ni kama maembe iliyoiva, kuna machungwa, kuna avocado , kuna ndizi iliyoiva na ile ambayo haijaiva, na pia kuna nanasi. Unapotaka matunda masafi unaweza tembelea soko kama hili na kuyapata.

Hili ni soko la kuuza mboga, soko hili lina mboga mingi sana ambazo yamepangwa. Pia kuna watu wengi ambao ni wanunuzi na wamesimama kando ya mboga yanayouzwa.

Duka la vitenge. Duka hili lina vitenge mingi sana. Kuna hadi bag ya kitenge iliyoshonwa na kuwekwa, ili wanunuzi waone. Pia, nguo zimepangwa vizuri kwenye kabati.

Hapa ni sokoni, mahali ambapo vitu vingi ama biashara mingi yanafanyika kwa wakati mmoja, kuna pahali pa kutengeneza wanawake nywele, kuna kinyozi pahali pa kunyoa wanaume nywele, na pia kuna hoteli, pahali ambapo watu huenda kula, na pia kuna njia ambayo watu wanapita wakati wowote.

Kuna duka ambalo linalouza begi, nguo za watoto na pia kuna gari mbele ya duka hili. Kando ya duka hilo, kuna mtu anayeuza mayai na sofu. Amekinga mayai yake kwa kutumia mwavuli.

Magari mengi yamesimamishwa kwenye uwanja. Pia kuna watu wengi ambao wamekusanyika. Kando yao kuna hema ambazo zimeekwa, huku yamezingirwa na miti mingi.

Soko la viatu. Kuna viatu vingi ambavyo vimepangwa vizuri na kuonyeshwa kwa ajili ya kuuzwa. Kuna zingine pia zimewekwa ndani ya ndoo kana kwamba vinaoshwa.

Watu wawili wanasalimiana kwa mkono, huku mmoja akipea mwingine funguo la gari. Nyuma yao kuna gari lenye rangi nyeupe. Watu hawa mmoja wao amevalia suti na mwingine nguo za kawaida.

Noti ya shilingi elfu moja ya kitambo ya Kenya, huku inaonyeshwa mbele na nyuma. Mbele ikiwa na picha ya rais wa kwanza wa Kenya, na nyuma ikiwa na picha ya ndovu.

Pesa ni ya umuhimu sana katika jamii. Kuna noti ya shilingi elfu moja , noti ya shilingi mia tano, mia moja na kuna noti ile ya shilingi hamsini. Pesa iko na uzito tofauti kama vile shilingi elfu moja ina uzito mkubwa sana kushinda shilingi hamsini.

Hili ni soko la mitumba . Kuna mitumba ya aina mbali mbali hapa kama soksi, pia kuna nguo. Soksi hizi zimewekwa pamoja zikiwa mingi na tena zenye rangi tofauti tofauti.

Duka la kuuza maziwa. Kuna ng'ombe amechorwa kwa mlango. Pia kuna mtu ambaye amesimama akiongelesha mwenye ako ndani kwa dirisha.

Hivi ni vikapu vya aina tofauti tofauti, vikapu hizi zimetengenezwa kwa kutumia vitu ambavyo vinapatikana nyumbani, si vitu vya kununuliwa, kwa hivyo vikapu hivi vinaonyesha utaalamu na ujuzi wa watu waliolelewa nyumbani.

Soko hili ni la mboga. Kuna aina mbalimbali ya mboga yanayouzwa hapa, pia kuna matunda. Matunda yaliyomo ni kama maembe na machungwa. Mboga kuna vitunguu, kuna dania, kuna hoho ya rangi tofauti, pia kuna nyanya mingi iliyoiva.

Maziwa ya aina mbalimbali kwenye barafu. Kuna maziwa ambayo bado yako kwenye boksi. Maziwa hayo yanawezatumiwa kupikia chai, kupika chakula vingine na pia kwa kunywa tu. Pia kuna maziwa yaliyoganda.

Magari mengi yamebebwa kwenye gari moja kubwa tena refu. Magari haya ni yenye aina tofauti tofauti, na pia ya rangi tofauti tofauti. Yamepangwa vizuri kwa laini, yakibebwa na gari kubwa.

Hili ni soko la mboga peke yake. Kuna watu wengi ambao ni wauzaji ambao wameweka mboga zao kwenye viwanda. Kila mtu ameweka mboga yake mbele yake huku wanunuzi wakipitia katikati na kuchagua.

Vitunguu vingi sana vimefungwa pamoja, na kuwekwa moja juu ya nyingine. Kuna mama mmoja amevalia kofia kubwa, huku amesimama katikati ya vitunguu hivyo. Pia kuna gari ambayo ndani yake, kuna vitunguu ambavyo vimepangwa, na mwanaume anavibeba akivileta nje.

Matunda yamepangwa pamoja. Kuna maembe yamepangwa pamoja, machungwa, avokado na pia parachichi. Matunda haya yote yanaonekana kuiva vizuri.

Magari mengi yenye miundo tofauti tofauti na rangi tofauti yamepangwa vizuri kwenye laini tatu yakifuatana. Pia, kuna ukuta uliojengwa kufunika magari haya ili wanaopita wasiyaone.

Hili ni kibanda la kuuzia matunda na vitu mbalimbali. Kwenye kibanda kuna ndizi lililoiva, kuna maembe, kuna machungwa, kuna nanasi na pia kuna ovacado . Muuzaji amekinga matunda yake ili jua yasiyapige.

Kuoshwa kwa mguu wa gari. Kuna miguu mingi ya gari hapa huku yamepangwa moja juu ya nyingine, maji inamwagiwa kwa tire hiyo, ikishaoshwa na sabuni, na kuna povu inaonekana ikitoka.

Duka la kuuza limefunguliwa na mbele yake kuna jokofu ambalo ndani kuna soda yenye aina mbalimbali. Pia kuna viazi kando na nyanya ambazi zimewekwa kwenye kikapu.

Hili ni duka la mpesa. Jiduka la mpesa kuna kutoa na kuweka pesa. Mbele la duka hilo, kuna mtu anayeendesha baiskeli lake. Tena mbele ya duka, kuna jokofu ambalo lina vinywaji tofauti tofauti.

Soko la viazi. Kuna viazi vya aina tofauti tofauti. Viazi hivi, vimewekwa kwenye "kasuku" na zingine kwenye kikapu. Pia kuna mboga iliyo kando ya viazi.

Hii ni pesa mingi sana, pesa hii ni elfu moja ambazo zimechanganishwa na kuwa mingi sana, aliyezibeba anakaa alikuwa ako na haja na pesa mingi.

Kama tu bidhaa nyingine, magari pia huuzwa kwa wingi na kwa duka. Ukienda katika soko la kuuza magari, utapata magari ya aina mbalimbali na tena mengi sana na tena magari hayo yana bei tofauti tofauti. Kwa hivyo ukiingia utaulizia na utapata mtu wa kukuelekeza.

Hili ni duka la kuuza shanga na vikapu vilivyotengenezwa na mkono. Shanga hizi, haswa hutengenezwa na wamaasai na vikapu hivi pia hutengenezwa nyumbani kabla ya kupelekwa sokoni na kuuzwa.

Noti ya shilingi elfu moja. Noti hii ni mpya na tena lina rais wa jamhuri wa Kenya rais wa kwanza akiwa amechorwa pale.

Pesa mingi yanahesabiwa. Pesa haya ni ya noti ya elfu moja. Pesa hii ni pesa iliyokuwa ikifanya kitambo, na siku hizi haifanyi. Kuna mkono wa mtu ambaye anahesabu pesa hizi.

Magari yanayoweza kuhesabika yameegeshwa kwenye uwanja ambao una nyasi. Magari haya ni yenye miundo tofauti na ni ya rangi nyeusi na nyeupe. Kuna watu ambao wameegemea kwenye gari moja huku wengine wameketi chini. Pia kwa umbali kuna miti nyingi sana.

Duka la Mpesa, kando yake kuna mama muislamu ambaye amesimama, duka hili pia ni agenti, pahali ambapo mtu anaweza toa pesa kutoka kwa benki yake.

Hizi ni pesa za Kenya. Ni noti ya shilingi mia mbili, shilingi mia moja na hamsini mbili. Hizi ni pesa za saa hizi, na tena aliyezibeba anazihesabu.

Duka la kuuza maziwa. Mbele yake kuna ng'ombe amechorwa kwa duka hilo, na limefunguliwa huku kuna jiko mbele yake na sufuria juu. Kando yake pia kuna vibuyu, ndoo na besheni, huku watu wamekaa ndani wakiongea.